Mhudumu huyu ameinama na kuhudumia mgonjwa wake mwenye ako na shida ya meno. Hajavaa vazi yake ya kazi, ila amevaa shati nyeupe na kunyonga tai nyekundu. Ameeka barakoa mdomoni ili asiskie harufu.

Daktari huyu ambaye amevaa vazi lake nyeupe la kazi na amechana nywele ikienda juu, anadunga mtoto mdogo mwenye amebebwa na mamake sindano. Wako kwenye kituo cha hospitalini na hapo kando kuna vitu ambazo zimeandikwa ukutani.

Mtoto huyu anangojea mtu na anamwangalia akikuja. Hapo kando kuna nyumba kubwa ambayo imeporomoka na ingine iko tu sawa haijaanguka chini. Nyuma yake kuna watu ambayo wamesimama na pia kuna mti ambayo imemea kubwa sana.

Huyu ni mama na anadunga mtoto mdogo sindano. Anamwekea pamba. Amevaa vazi lake la kazi na kwenye mdomo amefunika na barakoa. Mama huyo ameshikilia mtoto wake anapodungwa na daktari huyu kwenye kituo cha hospitali.

Kuna watu wanne hapa, wawili ni madaktari kwa sababu wamevaa vazi la kazi, wameeka barakoa mdomoni na ni wasichana. Mgonjwa amekaa chini na anahudumiwa.

Watu hawa wamekuja kusanya takataka na kuzichoma ili zisisambae kila mahali ndio watu wasipate maugonjwa tofauti tofauti. Hao pia wamevaa vazi yenye imewafunika vizuri ndio wasipate virusi.

Daktari huyu amevaa vazi lake la kazi yenye ni nyeupe na nywele yake si refu wala si fupi. Anajaribu kutumia kifaa hicho yenye anatumia hospitalini ili kutibu mgonjwa. Hapo kando kuna kitanda yenye imeekwa kitambaa nyeupe.

Wagonjwa wenye wameketi chini na madaktari ambao wamesimama. Wameeka barakoa mdomoni na wamevaa vazi lao la kazi. Kuna mwenye anahudumiwa huku kwa kona.

Daktari huyu ambaye ni msichana anafanya kazi yake kwa makini sana. Ameambia mgonjwa abebe mkono juu ili aone kama anaendelea vizuri. Hapo kando kuna kabati ambayo zimejengwa na imepakwa rangi nyeupe.

Moto hili limetapakaa kila mahali kwa nyasi hili lenye zimekauka na zingine hazijakauka. Watu wawili hapa ni wafanyikazi wa wazima moto, ambao wamekuja kusaidia.

Daktari hawa wawili, mmoja ni msichana na amesuka nywele na mmoja ni kijana na amenyoa vizuri. Wanamshughulikia mgonjwa ambaye amelalishwa akiangalia juu. Wamepanua mdomo yake na ni kama ako na shida ya meno.

Hospitali hii imebeba madaktari wenye ni warembo sana. Wamechana nywele juu na wameeka madoido kwenye masikio. Wamevaa vazi lao la kazi na kwenye mkono wako na glovu. Kwenye kitanda kuna watoto wachanga ambayo wanaongezewa hewa.

Kijana huyo amevaa kinyasa na amekuja kwa shamba kubwa ili kumwagia mimea yake dawa ili wasikulwe na wadudu na zimee sawasawa. Kuna miwa hapo kando yenye imemea mingi sana.

Mama huyu amevaa nguo ya juu yenye ni nyeusi na ameeka barakoa nyeusi mdomoni. Amefunga nywele juu na amebeba mtoto wake kwenye leso lenye ni nyeupe. Amekuja kufanyiwa chanjo.

Daktari huyu msichana ni mweupe, ameeka nywele vizuri na ameeka maridadi kwenye masikio. Anatazama macho ya mgonjwa na kuangalia shida iko wapi. Hapo kwenye ukuta kuna picha tofauti tofauti za macho, za kifua na hata ya kichwa.

Daktari huyu mwenye ashaanza kuzeeka na ni mweupe, mwenye amevaa vazi lake la kazi, anadunga mgonjwa huyu mwenye amechana nywele ikienda juu na ameeka maridadi kwa masikio yake. Hapo kando pia kuna watu wengi.

Mgonjwa huyo mwenye ni mtoto ameletwa na mamake ili kupata chanjo. Daktari huyo amevaa nguo yenye inaonyesha amewajibika kufanya kazi hiyo. Ako na miwani kwa macho na kuna pia polisi hapo kando mwenye anahakikisha kazi inaendelea vizuri.

Kuna nyumba ya ghorofa ambayo imeporomoka chini na kuharibu vitu za watu. Watu wanaojenga wamekuja na mavazi yao ya kazi na wanaangalia kitu ambacho ilileta mikasa hii. Watu wengine wamepanda juu na watu wamejaa sana.

Watu wengi wamepanga foleni ili waweze kuhudumiwa na daktari. Mgonjwa mmoja ameketi chini na amevaa barakoa na pia amenyoa kipara. Anadungwa sindano na kupanguzwa na pamba.

Mgonjwa huyu ako na shida ya meno. Ni kama inamuuma na imeoza. Daktari huyu anamulika mdomo na amepanua ili daktari aweze kuona shida iko wapi. Amevaa vazi lake la kazi na kwenye mkono ameeka glavu.

Hapa ni hospitalini na kila daktari anafanya shughuli yake. Wote wamevaa vazi rasmi na wote wameeka barakoa mdomoni. Kuna mmoja ambaye anashughulikia mtoto mdogo mwenye amelalishwa kitandani. Kuna kitanda yenye iko apo wazi. Kuna mama ambaye akona mimba ambaye pia anaongeleshwa.

Watoto hawa wamekuja kuchota maji kwa mtaro na ni chafu sana, wanaeza pata ugonjwa tofauti tofauti. Hapa ni soko na wanatupa takataka. Wanateseka sana na hawana maji.

Mama huyu ambaye amefunika mdomo na barakoa na amesuka nywele na ameeka maridadi kwa masikio, anadungwa sindano na daktari ambaye ako na pamba kwa mkono na pia ako na saa nyeusi.

Mama huyu mwenye amevaa barakoa na kubeba kitabu mkononi, amekaa chini na anadungwa sindano na daktari mwenye ni mnono na ameeka barakoa kwenye mdomo na pua yake na amefunga kitambaa. Hapo nyuma kuna watu ambayo wanatembea na pia hao wamevaa barakoa.

Madaktari hawa ni wengi sana na wote wamevaa mavazi yao ya kazi. Wanahudumia mgonjwa huyu na kila mtu anaangalia kinachoendelea. Wameeka stima ambayo wanatumia kuona kile kinachoendelea.

Hapa kuna mganga ambaye anaambia watu kazi ambayo anafanya. Kuna baiskeli yake hapo kando na kuna dawa zake zenye ameweka kwa meza kwa chupa na amezifunga. Hapo ameandika kwamba anaitwa Mduba na ako na dawa ya kutibu magonjwa tofauti tofauti. Nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende na zinginezo.

Mtu huyu ametoka kujisaidia na ananawa mikono kutumia maji na sabuni yenye iko hapo karibu. Amevaa vazi lake la kazi kutoka juu hadi chini na barakoa mdomoni.

Hiyo yenye imetengenezwa hapo juu ni tenki ya maji, ambayo huhifadhi maji wakati wa kiangazi ama huweka maji kwa matumizi ya nyumba kama kupika, kukunywa na hata kupea wanyama.

Huku ni hospitali ya Ahero na mvua imenyesha sana. Imeleta shida na hakuna mgonjwa ambaye ameweza kuletwa hapa kwa sababu kuna mafuriko. Hakuna kwenye mtu anaeza pita na kuna stima ambazo zimewakishwa. Hili ni shida tupu kwa wakaazi wa hapa.

Hapa ni kituo ambayo watu wananawa wakitoka chooni ama kujisaidia. Kuna sabuni hapo kando ambayo mtu anaeka kwenye mkono yake na anaeka maji, anasugua mikono vizuri na akimaliza anapanguza.

Daktari huyu anaangalia masikio ya mgonjwa huyu na kuhakikisha kila kitu iko sawa. Amevaa barakoa kwenye chini ya mdomo yake na amevaa nguo yake ya kazi. Mgonjwa huyu ni mrembo na ni mweupe. Amechana nywele vizuri na anacheka. Ako na furaha.

Duka hili lina dawa za aina tofauti tofauti ya ugonjwa mbalimbali. Kuna zingine ambazo zimeekwa kwa ndoo nyeupe yenye ikona kifuniko nyekundu na zingine zimeekwa kwa chupa ndogondogo.

Daktari huyo ameinama na amevaa vazi lake la kazi na barakoa amefunika nayo mdomo na pua, anadunga mama mwingine mwenye amekaa chini sindano.

Hawa wawili wako kwenye kazi lao hospitalini. Wote wamevaa barakoa mdomoni. Wanamulika mdomo ya mgonjwa anayelala akiangalia juu.

Daktari huyu ameeka sindano kwenye dawa ili atoe ndio aende adunge mgonjwa. Ametengeneza kucha yake vizuri na ameeka barakoa mdomoni ili asinuse gasia yeyote.

Daktari huyu anacheka sana na mgonjwa wake. Ni mzuri na hana maneno mingi. Amesuka nywele vizuri na amevaa vazi yake ya kazi. Anaelezea mgonjwa wake ambaye ameshika nywele juu, jinsi atakavyosaidika na kutumia dawa zake.

Mvua imenyesha hapa sana, watu hawa wawili wenye ni wasichana wanachota maji ambayo imeingia kwenye wanaishi, wamevaa barakoa kwa mapua yao na mmoja amesonga nywele.

Hapa kuna chanjo ya watoto wadogo. Daktari amehudumia kijana mdogo ambayo amesimama na pia wanataka kuhudumia mama mwenye amebeba mtoto wake na amemfunika na kitambaa nyeupe na ameeka nywele yake juu na kuchana. Kuna wenye wamevaa nguo zenye zinafanana.

Mkulima huyu amekuja kuangalia shamba na ameeka dawa yenye anamwagilia mimea zake ili wadudu wasizivamie. Amevaa sare kamili na amefunika kila mahali.

Mvua imenyesha sana hapa na maji imejaa hadi kwenye ukuta. Hili nyumba limejengwa na mabati na kuna nguo ambazo zimeanikwa hapo. Watu hawa wawili wanasaidia kutoa maji ambayo imekataa kukimbia.

Daktari huyu amemwekea mama mwenye amekaa, mwenye ni mgonjwa kitu kwa masikio yenye inatoa uchafu na inaonyesha shida iko wapi. Anasikia uchungu na amefunika macho. Wako watatu, mmoja akishughulikia mgonjwa, wengine wanamtazama.

Hii ni choo ya kila mtu sokoni. Watu wanaruhusiwa kukuja bila kukatazwa. Imejengwa vizuri sana na nyuma yake kuna uwanja na kuna miti ambazo zimemea. Mbele yake kuna nyasi iliyowekwa vizuri.

Baada ya kupigwa chanjo anaekewa alama mkononi ili kuonyesha kwamba ashamaliziwa. Wanachukua kidole yake ya mwisho wanapaka rangi yenye ni samawati. Wamemshika mkono na amevaa nguo yenye ni nyekundu mkononi.

Mama huyu ambaye hajachana nywele, wametoa nguo yake kwa mkono, na wanamdunga sindano na daktari ambaye amevaa vazi lake la kazi. Wote wako na barakoa. Kuna watu hapo nyuma wanao ongoja pia kuhudumiwa.

Daktari huyo mvulana ashadunga mtoto huyo sindano, huyo msichana ni kama haogopi kabisa na anacheka, amevaa nguo ya rinda yenye iko na rangi tofauti tofauti. Daktari huyo ameeka miwani kwa shingo yake na nywele yake haijamea mingi kwa kichwa.

Mama huyu ameinama na anachota maji. Ana furaha tele. Amevaa nguo ya juu na ya chini yenye rangi tofauti. Ameeka kibuyu yake ndani ya besheni na maji inatoka akingoja ijae.

Mtu huyu amevaa nguo yake ya kazi na anaeka dawa kwa mimea ambayo zimepandwa kwa shamba hili. Amevaa glovu na amefunika mdomo yake na kichwa, ndio asiweze kumeza hiyo hewa ya dawa.

Msichana huyu ni mweupe mrembo, mwenye amevaa rinda na kutengeneza nywele. Anatoa meno nje na anacheka. Anafanya kazi hapa kwenye hospitali hili yenye wanatengenezea watu meno ili wasiumwe.

Watu hawa wako hospitalini na mgonjwa amekaa chini akiangalia daktari kwa makini anapoelezewa jinsi atakavyotumia dawa ama vifaa ili kupona. Daktari huyo amebeba kalamu mkononi.

Kuna mvua ambayo imenyesha hapa kwa wingi sana na maji imetapaka kila mahali. Watu wanaoishi kwa hii ploti wanatoa maji nje ili wasikuje kukuwa wagonjwa na magonjwa kama malaria ambayo ni hatari kwa afya.

Daktari huyu anamdunga mtoto huyu sindano akicheka na ako na furaha. Amechana nywele vizuri na ni mrembo sana. Mama wa huyu mtoto anaangalia akifanyiwa hivyo. Hapo kando kuna watu pia wanaotibiwa na kuna ndoo nyuma ambayo wanaeka uchafu.

Mama huyu mwenye ameshika tumbo ya mwenye amelala amekuja kumsaidia kuzaa .Anaangalia kama mtoto ako karibu kutoka na amemweka chini akilala akiangalia juu.

Daktari huyu anatoka kutibu mtoto ambaye amekaa chini na amenyoa kipara. Hapo chini kuna ndoo ambayo wanaweka takataka. Amevaa nguo yake ya kazi yenye ni nyeupe na amesonga nywele. Hapo kando kuna kitanda ya kupumzika.

Watu hawa wamepatwa na mvua kwenye walienda na ni njia tu moja wanaweza tumia kusafiri na kurudi nyumbani. Mmoja anamsukuma mwenye piki piki ambayo anaiendesha ili wapite maji iliyojaa sana.

Hapa ni hospitali na kuna wagonjwa wawili. Mmoja amelala na mwingine ameketi kama ameshikwa kichwa. Kuna besheni hapo yenye mtu anaweza tapikia na hapo kando kuna milango ambayo watapita wakitaka kwenda nje kujisaidia.

Daktari hawa wawili wasichana wanahudumia mgonjwa mmoja. Amelazwa kwenye kitanda na amefungua mdomo. Anaangalia shida iko wapi mdomoni. Hapo kwa meza kuna vifaa vya kazi wanazotumia.

Mgonjwa huyu mvulana ako hospitalini. Ashahudumiwa na ameumia kwa kichwa, ameongezewa maji na damu kwenye mkono na amelala kwa kitanda. Alishakula na kuna sahani yake na kikombe kwa meza.

Kuna mafuriko ya maji, mvua ilinyesha sana na maji imetapakaa mahali. Inaharibu mchanga na inaporomoka chini. Watu hawa wamekuja kwa wingi ili kuona kitu ambayo inaendelea.

Daktari huyu anafunika mgonjwa na nguo yenye ni nyeupe na imeandikwa jina ya hospitali hiyo. Amevaa vazi lake la kazi na ametengeneza nywele na ni mrembo. Hapo kando kuna kiti na meza ambayo atakalia akimaliza kazi.

Lori hili limesimamishwa na huwa inabeba mafuta. Hapo kando kuna watu wawili ambayo wamesimama na wanaongea. Kuna nyasi ambayo imemea na inaonyesha kwamba mvua inanyesha hapa.

Daktari huyu amenyoa vizuri na ameeka barakoa inayofunika mdomo na pua. Amevaa glavu na ameeka mgonjwa wake amelala akiangalia chini na anamshughulikia kwenye mdomo. Hapo kando kuna vifaa ambayo anatumia.

Mganga huyu anauza dawa za kienyeji ambazo mtu anaeza tumia kujisaidia wakati ambapo anaumwa na tumbo, kichwa ama shida yoyote. Amezifunika vizuri kwenye besheni na zingine ameeka kwa gunia.

Watu wa familia hii wamekuja kuona mgonjwa wao hospitalini, ni wamaasai. Kuna polisi pia mwenye amevaa kofia na amekuja kuhakikisha kwamba kuna amani, ni kama amepona na anaskia vizuri juu ameketi chini na amebeba mtoto mwenye amezaa.

Hapa ni hospitalini na kuna madaktari wengi. Kuna daktari mmoja mwenye ni mbaba na amevaa vazi nyeupe ya kazi. Amebeba kalamu mkononi na kwenye meza kuna karatasi mingi ambazo zimetapakaa. Anaeleza mgonjwa wake jinsi atakavyotumia dawa.

Daktari huyo amevaa vazi lake la kazi nje yenye ni nyeupe na amevaa miwani na barakoa mdomoni ndio maana hewa mbaya isiingie. Anachukua sindano na kutoa dawa kwenye mkono anataka kudunga mgonjwa sindano.

Daktari huyu mmama mwenye amesuka nywele anadunga baba huyu ambaye amekaa chini mwenye ni mgonjwa sindano na ako na pamba kwa mkono . Wote wameeka barakoa mdomoni.

Daktari huyu amevaa vazi lake la kazi , yenye ni nyeupe na ameweka barakoa juu mdomoni. Mgonjwa pia ameweka mdomoni na amekalia kiti. Kwa meza kuna kitabu ya kusoma na pia kuna kitu ya kuosha mkono.

Daktari huyu ameshika mkono wa mgonjwa wake ambaye amelala chini kwa kitanda. Amefunikwa na leso chini na nguo amevaa nguo yake nyeupe. Apo kando kuna vifaa vya kazi ambayo atatumia kutibu mgonjwa huyu.

Mgonjwa huyu ameeka mapambo maskioni na ameshikilia nywele yake juu. Amevaa rinda na ameketi chini. Anahudumiwa na daktari kwa kudungwa sindano mkononi. Amefurahi sana akifanya hii kazi yake na amevaa vazi lake la kazi.

Daktari huyu ako kwenye kituo cha hospitalini. Amevaa vazi yake ya kazini yenye ni nyeupe hadi chini. Ndani kuna nguo yenye ni nyeupe na amenyonga tai. Ameweka barakoa kwenye mdomo hadi juu na anasoma maagizo ya kutumia dawa hili lenye liko mkononi.

Nyumba hili la ghorofa limeporomoka chini. Watu wengi wamejitokelezea kuangalia. Kuna wenye wanarekodi na simu yao ili kutuma mtandaoni ndio watu washuhudie. Watu wameshtuka sana.

Kuna moto ambayo inachoma gari zenye zimepata ajali. Watu wamekuja hapa wengi ili kushuhudia kinachofanyika. Kuna miti ya stima ambayo iko hapo kando na kuna barabara. Kuna pia pikipiki yenye imesimamishwa hapo.

Daktari huyu ambaye amechana nywele yake vizuri na amevaa vazi lake la kazi na pia kuweka barakoa, anadunga mtoto huyo mchanga sindano na amelala kwa mkono ya mamake mwenye amefurahi sana na ameweka madoido kwa masikio.

Hapa kuna dawa tofauti tofauti na sindano. Zinatumiwa na daktari kutibu mgonjwa na zimeekwa pamoja ili kurahisisha kazi. Zingine zimeekwa kwa karatasi na zimefungwa.

Hapa ni kwa mganga na ameweka vitu tofauti tofauti, kuna hadi bibilia, kuna dawa zake yenye ameeka kwa chupa ndogo ndogo, yeye amekaa hapo chini na amevaa nguo nyeusi.

Mvua imenyesha sana hapa na watu wanapita kando. Kuna ajali ambayo imefanyika na lori kubwa imeanguka kwa maji hilo. Kuna zingine pia zenye zimeanguka mbele kwa sababu maji hii ni mingi sana.

Madaktari hawa wawili wanahudumia mgonjwa mmoja ambayo amelalishwa kwa kitanda akiangalia juu. Amepanua mdomo na amebeba barakoa mkononi. Wote wako kwenye kazi na wanapenda kazi yao.

Hapa ni hospitalini na kuna televisheni hapo juu ambayo mgonjwa anaezatazama akingoja kuhudumiwa. Wanatengenezea watu meno hapa na kama ni uchungu unapewa dawa ambazo utatumia.

Daktari huyu ameketi chini amevaa barakoa mdomoni na amevaa vazi lake la kazi. Anatoa dawa hizo anazipanga kwa meza na kuziweka vizuri ili wagonjwa waweze kupata za kutumia.

Watu mawili hawa wamekaa kwenye kitanda kwa nyumba. Mmoja ni daktari na anaelezea huyo mama wa hili nyumba jinsi atakavyozuia magonjwa tofauti tofauti. Hapo kuna televisheni na kuna nguo za huyu mama ambazo amezieka kwa ukuta.

Mama huyu amepeleka mtoto wake mchanga kwa daktari, amesonga nywele ikienda chini, na anaongea na daktari huyu ambaye amevaa barakoa na kushika mdomo. Ako na miwani machoni na amesonga nywele. Kwa meza kuna kitu ya kuosha mkono ili usipate uchafu.

Daktari mmoja mwenye ni mbaba anaumilika mdomo wa mgonjwa huyu mwenye ni mtoto. Mwingine amesimama akiangalia kinachoendelea. Wote wako na barakoa mdomoni. Hapa wako hospitalini.

Daktari hawa wamefurahi sana na mmoja anacheka na amebeba mkono juu kama amevaa glovu. Mmoja anahudumia mgonjwa ambayo amelalishwa akiangalia juu. Anaangalia mdomo yake na ako na shida ya meno.

Hapa ni hospitalini na kuna dawa za aina tofauti tofauti. Zote zimetapakaa kwenye meza na kuna kitabu ambayo imewekwa chini. Kuna kikombe na sabuni hapo kwa meza.

Daktari huyu anahudumia mtoto mdogo. Anamfunika na nguo nyeupe na amemueka kwa kitanda. Mtoto huyo ni kama anataka kulia. Hapo kando, kuna vitu mingi ambavyo anatumia hospitalini.

Daktari huyu msichana anafunza mgonjwa mwenye ako na shida kwa mguu, jinsi atakavyoeza kufanya zoezi. Wametandika kitu chini na wamelalia wote, akifunzwa jinsi atakavyofanya kwa urahisi.

Madaktari hawa wawili wanashughulikia mtoto ambaye alizaliwa kama hajakomaa. Ameekwa kwenye kitanda na wanamwongeza dawa na maji. Wote wameeka barakoa mdomoni na wamevaa vazi lao la kazi.

Daktari huyu amekuja kwa kijiji hili, ili kuonyesha watu hawa jinsi ya kutumia dawa tofauti tofauti. Wote wamekaa chini na wako kwa makini. Hapa ni uwanja na kuna nyumba ambayo haijamalizwa kujengwa apo kando.

Mtoto huyu ameletwa na mama yake kupata chanjo. Watu wengi wameleta watu wao ili wapatiwe pia. Amevaa barakoa pamoja na daktari huyu na anaangalia mtoto wake na furaha.

Mama huyu amefurahi sana ameshikilia simu kwa mkono na amevaa linda yenye ni nzuri sana, amesuka nywele. Anaangalia mtoto wake ambayo daktari anamuekea dawa kwa mdomo. Wana furaha hao wote.

Kuna daktari wawili hapa, mkubwa ambaye anajua kufanya kazi hili na mmoja ambaye anatazama mwingine akifanya kazi hii mwenye ni msichana. Mgonjwa huyo amelalishwa chini na amefungua mdomo akihudumiwa.

Hapa ni kwa mganga na ako na dawa tofauti tofauti, yenye anapea mtu akiwa mgonjwa. Ameeka zingine kwa chupa na kufunika. Zinafanana na damu. Kuna zenye ameeka na amefunika mbali sana yenye mtu hawezi ona.

Mtoto huyu amedungwa sindano na daktari na analia. Mamake amembeba na ameeka leso kwa shingo yake. Anamnyamazisha ili asiweze kulia. Daktari huyo ameweka barakoa mdomoni.

Mtu huyu amebeba dawa nyuma yake na anazieka na kuzimwaga kwenye mimea hizi ambazo zimemea vizuri. Ameeka barakoa kwenye mdomo ndio hii hewa mbaya isimwingie na pia hapo kando kuna msitu ambayo kuna kuni mingi na miti.

Mama huyu amekuja hospitalini kujisaidia. Ashazaa na amebeba huyo mtoto wake mchanga mno kwa mkono na amemfunika na nguo nyeupe. Anamwangalia na ako na furaha.

Mgonjwa huyu amelala na amefunikwa akiangalia juu. Amepanua mdomo daktari anapomshughulikia na kuweka vitu vingine kwa mdomo yake na meno. Amevaa vazi lake la kazi na barakoa kwa pua ili kuzuia hiyo harufu mbaya kumfikia.

Watu hawa wamekuja kuchota maji kwa mfereji wakati wa kiangazi. Wote wamekuja na vibuyu tofauti tofauti na wanapanga foleni ili waweze kuchota maji. Kuna mtu mkubwa ambaye anapita hapo na amebeba simu, ni mwenye hapo.

Mvua imenyesha hapa mingi sana na kuna maji kila mahali. Kuna mtu anaendesha mkokoteni na anapita katikati ya hiyo maji. Kuna watu ambayo pia wanapita kando ili wasiingiliwe na maji mguuni. Kuna gari ya hospitalini ambayo inapita hapo inapeleka wagonjwa hospitali.

Mama huyu ananawa kwenye mfereji inayotoa maji safi ni kama ndio imejengwa. Amefunga kitambaa kwa kichwa yake na ameinama. Amevaa rinda yenye ni majani na nyeupe kwa mkono.

Msichana huyu ameshika nywele juu, amevaa nguo nyeusi juu na chini amevaa long'i na viatu. Anazima moto ambayo inawaka hapo kando na moto hili linawaka nje si ndani ya nyumba. Hapo kando kuna barabara ambayo watu wanapita.

Mtoto huyu ni mgonjwa sana kwa sababu anatokwa na makamasi kwa mapua yake. Analia akidungwa sindano na daktari, ambayo ameeka glovu kwa mkono. Ameshikiliwa na mzazi wake ili asiweze kukimbia.

Mvua ilinyesha na nguvu sana na watu hawa wote wamekuja kushuhudia jinsi ilivyoharibu daraja hili. Kuna watoto, wamama na hata wazee. Wote wameshangaa sana kuona hili.

Madaktari hawa wawili ni wasichana na wako hospitalini. Mmoja anahudumia mtoto mdogo ni mgonjwa. Mwingine anaosha vifaa vya kazi. Wote wamevaa nguo za kazi na wamesuka nywele.

Mama huyu ametoka kuzaa tena amefurahi sana. Ako kwenye hospitali na nyuma yake kuna neti inayozuia ugonjwa wa malaria. Mtoto huyu mwenye amebebwa amevalishwa nguo yenye ni nyeupe na amefunikwa.

Hapa kuna wasichana na pia kuna wavulana. Wote wamekuja kuwaeleza wanafunzi katika hili shule, jinsi ya kutumia bidhaa tofauti tofauti wakati wa hedhi. Wamezibeba kwa wingi na watawapea. Wote wamebeba karatasi ambayo imeandikwa jinsi anafaa kujieka wakati wa hedhi.

Daktari hutu ni msichana mdogo na amevaa vazi lake la kazi. Anasaidia mgonjwa wake na anamhudumia akiwa amemlalisha kwenye kitanda. Wote wako hospitalini. Nyuma yake kuna vifaa vya kazi na wamefungua mlango.

Watu hawa, wasichana na wababa, wamekuja kuokota taka taka. Kuna vitu ambazo ni za maana na zimetupwa kila mtu anachagua anachotaka. Wote wamevaa barakoa. Kuna wenye wanaokota chupa zenye watatumia baadae na pia kuna wenye wanachoma zenye hazihitajiki.

Watu hawa wamesoma kazi ya ujenzi, wamevaa nguo zao za kazi yenye ni nyeusi na pia kofia. Wamekuja kuona sababu yenye hii nyumba ilianguka ama kuporomoka. Kuna msichana mmoja na wengine ni vijana.

Daktari huyu ambayo ametengeneza nywele yake vizuri, anaongelesha mgonjwa wake mwenye amevaa nguo nyeusi, anamweleza jinsi atakavyotumia dawa hizo mbili zenye ziko kwa meza, akienda kwa nyumba.

Hapa ni kwa mganga na mganga anatumia hizi vitu kwa kazi tofauti tofauti. Kuna mafuta ambayo anapea mtu ili apake akifika kwa nyumba, ama apakie mtoto wake mwenye ni mgonjwa ili aweze kupona.

Daktari huyu amekuja kutibu ng'ombe, amezifungia ndo zisiweze kukimbia. Amefunika mapua yake na barakoa na hapo kando, kuna daktari mwingine ambayo ameshikilia kichwa ya ng'ombe. Ng'ombe hili ni mgonjwa.

Wanauza mapambo tofauti tofauti na mapambo hizi hutengenezwa sanasana na watu wamaasai. Baba huyo amekuja kubuy mapambo ili aweze kuweka kwenye shingo ama kwenye mkono wake. Kuna pia mwavuli, hapo kando.

Kuna mafuriko ya maji yenye imetapakaa kila mahali. Kuna watu waliobebwa na pikipiki na wamejifunika. Maji hizi huzuia watu wanaosafiri na tena inafanya watu wanakuwa na shida mingi sana.

Wamama wawili hawa wamekuja kuchota maji kwenye mfereji. Mama mmoja amebeba kibuyu na amewekela ili maji itoke. Amevaa nguo nyeupe na amesuka nywele. Huyo mwingine amefunga nywele na kitambaa na amevaa nguo ya chini yenye ni nyeusi.

Hizi vitu zinasaidia wasichana wakati wa hedhi, mtu anazieka akiwa kwa hedhi ili akuwe msafi asinuke na damu isimwendee kwa nguo. Watu sanasana wasichana wadogo wanafunzwa kutumia hizi vitu kwa njia mwafaka.

Watu wagonjwa wamekuja hospitalini kutibiwa, hapo kando kuna daktari ambaye anapita, amevaa nguo zake za kazi, amevaa miwani kwa macho ni kama haoni vizuri na amesuka nywele. Kuna msichana muislamu pia amevaa barakoa hapo kando.

Mama huyu amezaa mtoto mdogo na mtoto wake mkubwa, mwenye amevaa nguo yenye ni nyeusi amebeba mtoto wao mdogo akimchungulia sana. Mama huyu amefurahi sana pamoja na huyu mtoto wake mvulana mwenye amekaa chini. Wako hospitalini.

Nyumba za hawa watu zimechomeka na watu wengi wamejaa hapa ili kushuhudia kisanga hiki. Kuna watoto ambayo wanashindwa watalala wapi, kuna wazazi wao . Vitu vingi vimeporomoka kwenye soko hili.

Daktari huyu ni msichana na anahudumia mgonjwa mwenye ni mbaba . Wote wamevaa barakoa yenye rangi yenye inafanana. Ashamdunga sindano na anaangalia mbele.

Mtu huyu ametoka kwa choo na ananawa mikono. Amevaa nguo zake za kazi na kofia. Hapo chini kuna maji ambayo inatoka na mtu ameweka mkono ili anawe. Hizi vitu zimejengwa mbele ya nyumba fulani yenye ni kubwa sana.

Daktari huyu ashadunga mtoto huyu mdogo sindano. Anamuekea pamba na amebeba sindano hilo kwenye mkono yake. Ni mbaba na mama ya huyu mtoto amevaa barakoa. Mtoto huyu analia sana ni kama anasikia uchungu.

Watu wa Kenya power hawa wamekuja kutengeneza stima wamevaa nguo zao za kazi yenye ina rangi yenye inafanana. Kuna nyumba ambayo imeanguka hapo, na hii stima isipotengenezwa inaweza leta hasara kwa watu na kuua watu wengi.

Mgonjwa huyu anadungwa sindano na daktari. Yeye ni mvulana ila daktari ni msichana mwenye amesonga. Wote wamevaa barakoa. Mtu huyu ni kama anasikia mauvivu saana na ameweka mkono kwenye kifua na pia ako na saa kwa mkono.

Daktari huyu anahudumia mtoto mdogo amabaye amezaliwa kabla miezi yake haijafika. Amevaa nguo zake za kazi na tena anaskia jinsi mtoto huyu anapumua. Amelazwa kwenye kitanda.

Daktari huyu amekuja kutibu watoto Turkana. Hapa imekauka sana na hakuna mvua wala maji wanaishi kwa nyumba ya nyasi. Anaeka sindano anataka kumdunga.

Ametoka kujisaidia kwa choo, na baadaye amekuja kuosha mkono ili kutoa uchafu. Ameweka maji na sabuni, asugue mkono vizuri, ndio atoe kila kitu mbaya kwa mkono.

Daktari huyu ako kwenye kazi yake. Amevaa mavazi yake na amefunika mdomo na barakoa. Anaosha vifaa vyake vya kazi kwenye hospitalini.

Hapa ni makazi ya watu wa Turkana kwa sababu kuna hakuna mvua hata moja. Miti zote zimekauka na hapa watu hukufa sana kwa sababu hakuna chakula wala maji. Kuna nyumba ya nyasi ambayo wanaishi hapo ndani.

Hapa kuna shida ya maji, kuna mama ambaye amebeba mtoto wake amemfunga mbele na nyuma yake amebeba kibuyu ya maji. Kuna mwingine pia ako mbele yake na amebeba maji, hapa kumekauka sana na hakuna mvua.

Daktari huyu amevaa mavazi yake ya kazi na pia amevaa barakoa. Amevaa glovu na saa kwa mkono. Anamulika meno ya mgonjwa ambayo amelala akiangalia juu, ni kama ako na shida ya meno.

Hapa kuna mafuriko ya maji na gari mingi zimezuiliwa kuenda penye walikuwa wanaenda. Kuna zenye ni rangi nyeupe ,kuna nyekundu na ni za aina tofauti tofatui. Kuna nyumba ya ghorofa yenye iko hapo kando.